Mwanamke na mtoto mdogo wameketi kitandani ndani ya chandarua cha samawati. Chandarua hicho kimelinda kitanda kizima kikionyesha umuhimu wa kujikinga dhidi ya mbu. Mwanamke huyu anaonekana ametulia na anatazama mtoto wake kwa upendo. Mazingira ya chumba yanaonekana kwa urahisi na vitu vichache vya nyumbani vinaonekana kwa mbali.

Chumba cha hospitali chenye vitanda vingi na vifaa vya kitabibu, kikionekana kuwa sehemu ya wodi maalum. Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga, vikiwa ni pamoja na mavazi meupe, glavu na barakoa. Anaonekana akimhudumia mgonjwa mmoja, pengine akirekebisha vifaa vya matibabu kama mfumo wa sindano.

Chumba cha kliniki au hospitali ambapo mfanyikazi wa afya ameketi kwenye dawati akimhudumia mgonjwa. Mfanyikazi huyo amevaa barakoa na fulana nyeupe, huku akiwa ameangalia kitabu au faili. Katika chumba hicho kuna mabango ya afya yaliyobandikwa ukutani na meza zingine. Picha inaonyesha mazingira ya huduma za afya na usiri kati ya mfanyikazi na mgonjwa.

Mazingira ya chumba cha wagonjwa mahututi hospitani. Mfanyikazi wa afya amevalia vazi kamili la kujikinga akionyesha tahadhari kubwa ya usalama labda kutokana na ugonjwa wa kuambukizwa. Wauguzi wanasimamia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa ameunganishwa na mashine mbalimbali za matibabu zinazofuatilia afya yake.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu limeegeshwa katika eneo la wazi. Kwenye upande wa lori kuna maandishi yakionyesha nembo ya kliniki hii. Ngazi imeteremshwa kutoka kwenye mlango wa upande wa kliniki ikiashiria upatikanaji rahisi kwa wagonjwa. Pembeni mwa lori kuna mabango mawili makubwa ya kijani.

Mwanamke aliyevaa barakoa nafulana ya samawati akizungumza na watoto watatu. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi yaliyojengwa kwa mabati ikionyesha mazingira ya makazi duni au kijiji. Mwanamke huyu anaonekana akitoa maelekezo au habari kwa watoto hao. Watoto hao wanamsikiliza kwa makini wakionyesha usikivu.

Lori la kliniki ya rununu likionekana kuhudumia wananchi. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na wazee wamekusanyika karibu na gari hilo wakionyesha kuwa wanapokea huduma za afya. Mchanga na matope ardhini yanaashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa vijijini au limekuwa na mvua.

Kituo hiki cha umeme kina nguzo ndefu za chuma zenye nyaya nyingi zinazosaidia kusambaza umeme kwa usahihi. Vifaa vya usambazaji vimewekwa kwa mpangilio mzuri kuhakikisha mtiririko thabiti wa nishati. Miundo hii mikubwa ni sehemu muhimu sana ya mfumo wa usambazaji wa umeme unaowezesha vifaa na mashine kufanya kazi kwa ufanisi.

Mkono wa daktari wa meno ukiwa umevaa glavu ya samawati ukishikilia vifaa vitatu vya meno. Vifaa hivyo ni kioo kidogo cha meno, kibano na kifaa kingine chenye ncha kali, vyote vikitumika katika uchunguzi na matibabu ya meno. Daktari amevaa koti jeupe la udaktari, likionyesha mazingira ya kliniki. Picha hii inawakilisha taaluma ya udaktari wa meno na zana zake muhimu.

Meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yasiyo sawa na pengo kubwa kati ya meno ya juu ya mbele. Sehemu ya chini inaonyesha meno yaleyale baada ya kurekebishwa, yakiwa sasa yamepangwa vizuri na pengo limefunikwa. Hii inaonyesha mafanikio ya urembo wa meno.

Kinywa cha mtu mweusi akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki wa umeme. Meno yanaonekana meupe na safi yakionyesha usafi mzuri wa kinywa. Mswaki una brashi nyeupe na inaonekana anatumia dawa ya meno yenye chembe chembe za samawati. Picha ina lenga kuonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu akionyesha fizi zake na meno yake meupe. Kidole kimoja kinaonekana kikishika mdomo labda kuonyesha mahali ya fizi au meno. Fizi zinaonekana kuwa za afya na meno ni meupe, jambo ambalo linaashiria afya njema ya kinywa. Picha hii inaweza kutumika kwa madhumuni ya elimu ya afya ya kinywa au matangazo ya bidhaa za meno.

Tabasamu la karibu la mtu ambaye macho yake yamefumbwa kwa furaha. Mtu huyu anaonyesha meno meupe na safi, na tabasamu pana ambalo linaakisi furaha na hisia chanya. Maeneo yaliyokunjika karibu na macho na pua yanaashiria kicheko kikubwa au furaha tele.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Mkono wa daktari umevalia glavu za samawati na umeshika zana maalum ya meno pengine koleo. Kinywa cha mgonjwa kiko wazi kikionyesha meno yaliyosafi na meupe na inaonekana kuna utaratibu wa kung'oa jino unafanyika. Picha hii inatoa taswira ya karibu ya utaratibu wa matibabu ya meno.

Mdomo na sehemu ya uso wa mtu anayetafuna kipande cha mwanzi. Meno ya mtu huyo yanaonekana wazi wakati akitumia taya zake kuvunja au kusaga mwanzi. Ngozi ya uso inaonekana nyeusi na kuna ishara ya mkufu wenye rangi nyingi shingoni ingawa haujaonekana vizuri. Picha inatoa taswira halisi ya kitendo cha kula.

Mkusanyiko wa vifaa vya usafi wa meno vilivyopangwa juu ya meza ya samawati mkali. Vifaa hivyo ni pamoja na miswaki mbalimbali, uzi wa meno katika mifunganisho tofauti, chombo cha kusafisha meno na vifaa vya meno vilivyotumiwa na madaktari wa meno kama vile vioo na vifaa vya kuchunguzia. Miswaki ina rangi mbalimbali ikiwemo rangi ya waridi, kijani na nyeupe ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Kundi la watu wakiwa wamevaa kofia ngumu za manjano na nguo nyeusi wakifanya kazi katika eneo lenye vifusi nyingi. Wanaonekana wakiwa katika mchakato wa kuondoa au kupanga takataka na mabaki ya majengo yaliyoporomoka. Mazingira yana miti kwa nyuma na kuna rundo kubwa la kifusi na uchafu. Picha inaashiria shuguli ya uokoaji au usafishaji baada la maafa.

Eneo la tukio usiku ambapo malori mawili makubwa ya zimamoto yenye rangi nyekundu yamesimama barabarani. Wazimamoto kadhaa na watu wengine wamekusanyika karibu na magari hayo wakionyesha shughuli inayoendelea. Kuna mirija ya maji iliolala chini ikiashiria kuwa kuna shughuli ya kuzima moto au kusafisha eneo. Majengo yanayoonekana kwa nyuma ya kimulikwa kidogo na taa za magari ya zimamoto na mazingira ya giza.

Kolagi inayoonyesha juhudi za kukabiliana na mafuriko nchini Kenya. Sehemu ya juu kushoto inaonyesha choo cha nje cha muda kisisitiza huduma za usafi wakati wa dharura. Sehemu ya juu kulia inaonyesha mwanaume akionyesha tanki kubwa la maji likisisitiza umuhimu wa maji safi na salama. Sehemu ya chini inaonyesha makazi ya muda yaliyojengwa kwa kutumia vifaa asili na turubai kuashiria athari za mafuriko na uhitaji wa malazi.

Hali ya mafuriko barabarani, ambapo kufunika sehemu kubwa ya barabara. Mbele ya picha, kuna mwanaume aliyevalia sare za wazima moto akisimama katikati ya maji, huku pikipiki ya magurudumu matatu yenye bendera ya Kenya ikiwa karibu naye, na kupita kwenye maji hayo. Kwa mbali kuna magari mengine yaliyokwama au yakijaribu kupita, na watu wakitembea ndani ya maji, jambo linaloonyesha athari za mafuriko katika usafiri na maisha ya kila siku.

Mashamba makubwa ya chai yenye rangi ya kijani kibichi yanayoonekana hadi upeo wa macho. Anga ni safi na pana liiwa na amwingu machache na mwanga wa jua wa alasiri ya jioni uking'arisha maandhari. Katika upeo, miti mirefu imejipamga mistari ikitenganisha mashamba na anga la mbali. Mchanganyio wa kijan ana anga la jua unaunda maandari ya utulivu na uzuri wa asili ya shambani.

Kundi la wanaume wakiwemo baadhi ya hawa wamevalia glovu na kofia ngumu wakifanya kazi ya kusafisha mfereji au mtaro wenye matope .Wanaonekana wakitumia majembe na vyombo vingine kuondoa uchafu na matope kutoka kwenye mfereji .Nyuma yao ,kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na kijani za paa za udongo zikionyesha mazingira ya makazi duni kwenye eneo la mjini.

Mtoto wa kiume ambaye amevaa sweta nyekundu na kaptura ya kahawia akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje. Kituo hicho kina tenki kubwa la maji jeusi lililowekwa juu ya stendi ya chuma ya kijani na pia kuna ndoo ya manjano chini ya beseni ya kijani kukusanya maji machafu. Nyuma kuna miti mikubwa na mimea ya asili ikionyesha mazingira ya vijijini au shule ya nje.

Mkono wa mtu umeshika rundo la karatasi ya choo ukilinyooshea juu. Karatasi hiyo ni nyeupe na imevirigwa vizuri ikiwa na tundu katikati. Mandhari ya nyuma ni sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya ndani ya nyumba. Picha hii inaangazia kitu rahisi lakini muhimu cha matumizi ya ila siku.

Chumba chenye vifaa vya matibabu vinavyotumika kwa kupiga picha za ndani ya mwili. Mashine kubwa ya x-ray imewekwa katikati, na sehemu ya kulia kuna kitanda cha mgonjwa. Mtu mmoja, labda fundi wa x-ray au mgonjwa anaonekana amesimama upande wa kushoto wa chumba. Kifaa cha kudhibiti kipo ukutani upande wa juu kushoto, kuashiria vifaa vya kitaalamu vya matibabu.

Kitanda cha wagonjwa kilichochakaa kilichotengenezwa kwa chuma na kitamba cheusi ambacho kinaonekana kinatumika kwa muda mrefu. Nyuma ya kitanda hicho kuna ukuta wa rangi ya kijani na sehemu ya ubao wa marumaru ulio na chupa chache zinazoonekana kuwa za dawa. Mazingira yanaonyesha chumba cha uchunguzi katika kituo cha afya ambacho kinaonekana kuwa na uhitaji wa matengenezo. Picha hii inaweza kuakisi changamoto za vifaa vya afya.

Kifaa cha matibabu kikiwa kimelala juu ya sehemu ya mbao. Kifaa hicho kimeundwa kwa plastiki nyeusi na kijivu na kina sehemu ya juu inayoelekeza karibu na kifaa hicho kuna chombo cha plastiki kinachofanana na kalamu chenye sehemu za ziada za matumizi. Vifaa hivi vinaweza kutumika kuchunguza masikio, pua au koo na vinaonekana kuwa sehemu ya vifaa za matibabu.

Mtu anayeonekana kama mfanyakazi wa afya amekaa chini huku akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono yake. Amevalia mavazi ya matibabu ya samawati, glovu za samawati na barakoa imeshushwa chini ya kidevu chake. Anaonekana kuwa amechoka, amefadhaika au akiomba huku macho yake yakiwa yamefumba. Mandhari ya nyuma ni kuta tupu na mlango ulioko mbali ikionyesha mazingira ya hospitali au kliniki.

Mwanamke anamhudumia mwanamme anaye anaonekana ameketi kwenye kliniki au kituo cha afya. Mwanamme huyu amevaa mavazi ya kimatibabu na kofia na mwanamme amevaa shati la miraba na barakoa. Nyuma yao kuna watu wengine na vifaa vya kimatibabu ikionyesha mazingira ya huduma za kiafya.

Tukio la mtoto mdogo akipokea chanjo au dawa ya mdomo. Mtu mzima, ambaye anaonekana kuwa mama, anambeba mtoto huyo kwa uangalifu. Mkono wa mtu mwingine, labda mhudumu wa afya, au mzazi mwingine unaonekana ukimpatia mtoto matone kinywani. Mtoto anaonekana akifumbua mdomo wake kupokea matone hayo, akionyesha utiifu au udadisi.

Mtoto mchanga amepumzika ndani ya kifaa maalum cha hospitali huku mikono miwili yenye glavu nyeupe ikimtunza kwa makini. Mikono hiyo inaonekana ikifanya utaratibu wa matibabu au utunzaji labda ikimpa chanjo au kumfanyia usafi. Mtoto amefunikwa kwa nguo za vitamba cha kijani na njano na picha kwa jumla inaashiria utunzaji wa watoto wachanga katika mazingira ya matibabu.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikwa na mtu mwingine aliyevaa glavu za samawati. Sindano ndogo inaonekana ikichoma kwenye mkono, kuashiria mchakato wa chanjo au utoaji wa dawa. Mikono miwili imevalia glavu zinazolinda dhidi ya maambukizi. Hii inawakilisha huduma za matibabu au kampeni za afya ya uma zinazolenga kuzuia magonjwa.

Mwanamke anayeweza kuwa mama amemshikilia mtoto mchanga aliyevaa kofia ya rangi ya waridi. Mwanamke huyo amevaa barakoa ya kijani na mtoto mchanga anaonekana akipokea chanjo ya mdomo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa glavu za samawati na barakoa nyeupe. Mtoto mchanga anaonekana akifungua mdomo wake ukionyesha mchakato wa chanjo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya katika kituo cha afya au hospitali.

Mfanyikazi wa afya amevalia glavu nyeupe akimpatia mtoto chanjo ya mdomo. Mtoto huyo analala akiwa mikononi mwa mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mama yake, huku akiwa amevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Watu wengine kadhaa wanaonekana nyuma wakionyesha kuwa hii ni katika mazingira ya kliniki ya afya au kampeni ya chanjo. Kuna karatasi ya manjano inayoonekana mkononi mwa mtoto labda ni rekodi ya chanjo au kadi ya mgonjwa.

Mkono wa mtu mzima ukimpa mtoto mchanga matone ya dawa, Matone hayo yanatoka kwenye kidude cha rangi ya samawati, na yanaonekana kumiminwa mdomoni mwa mtoto. Mtoto anaonekana kua mchanga sana na picha inatoa hisia ya utunzaji wa afya ya umma, au kampeni ya chanjo.

Mfanyakazi wa afya anampatia mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni. Mkono wa mtu mzima unaoshikilia chupa ndogo ya chanjo unaonekana wazi ukidondesha matone kinywani mwa mtoto. Mtoto huyo anaangalia juu kwa utulivu huku akipokea chanjo hiyo na picha inaonyesha umuhimu wa kampeni za chanjo kwa afya ya uma hasa kwa watoto wachanga.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo chanjo ya matone mdomoni. Mtoto amevaa nguo nyeupe na anaonekana akitoa ulimi wake kidogo huku akitazama juu. Tone la chanjo linaonekana likidondoka kutoka kwenye chupa dogo ya matone kuelekea mdomoni wa mtoto. Picha hii inawakilisha jitihada za afya ya umma hasaa chanjo kwa watoto.

Mtoto wa kike anapata chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya. Mtu wa huduma wa afya amevaa barakoa na glovu akionyesha ulinzi na taaluma. Mtoto wa kike ambaye amevaa fulana nyekundu na kusuka nywele anaonekana kutulia na anatabasamu huku akipokea sindano begani.

Watoto wawili wakiwa wamevalia barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma. Kituo hicho kinaonekana kuwa na rangi ya kijani na samawati kikiwa na mabomba mawili ya maji. Mtoto mmoja anaonekana akimsaidia mwingine kufungua bomba kuashiria umuhimu wa usafi wa mikono. Mazingira ya nyuma yanaonyesha barabara yenye watu na shughuli zingine ikionyesha kuwa kituo hiki kinaweza kuwa katika eneo la umma.

Mtu ameketi kwenye nyasi akishikilia mguu wake karibu na kifundo cha mguu, kuashiria labda ana maumivu. Amevaa kiatu cha riadha chenye rangi ya kahawia na soli nyeupe, kinachoonyesha shughuli za kimwili. Majani ya kijani kibichi na nyasi yanaonekana wazi, yakionyesha kuwa tukio hili linafanyika nje. Mikono yake imeshika mguu kwa uangalifu ikionyesha maumivu au wasiwasi.

Mkono wa mtu labda umepata jeraha au upasuaji ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. Kuna alama za kushona zinazoonekana wazi kwenye kiganja cha mkono zikionyesha kuwa jeraha limefungwa. Rangi ya kahawia iliyopakwa kwenye ngozi inaashiria kuwa eneo hilo limetibiwa na iodine au dawa nyingine ya kusafisha. Mkono unaonekana umepona lakini bado kuna dalili za jeraha za awali.

Mwanariadha wa kiume amekaa chini kwenye ya njia ya kukimbilia huku akionyesha dalili za maumivu. Ametazama juu huku macho yake yamefumbwa na mkono mmoja umeshikilia mguu wake, ishara ya jeraha au maumivu makali ya misuli. Ametulia huku akiwa amevalia nguo za riadha na picha inaonyesha wazi uchungu na mshangao baada ya tukio la maumivu.

Mchezaji pengine wa soka amekaa chini kwenye uwanja wa nyasi na anaonekana akitibiwa jeraha la miguu. Amevalia jezi yenye nambari kumi, soksi ndefu za samawati na viatu vya michezo vya rangi ya samawati na njano. Mtu mwingine anaonekana akimfunga bendeji mguuni huku vifaa vya matibabu kama vile dawa za kunyunyizia vikiwa karibu. Pembeni kuna machela ya rangi ya machungwa na begi nyeusi ikionyesha mazingira ya dharura ya kimatibabu uwanjani.

Miti mirefu yenye matawi mengi na majani yanayoning'inia. Miti hiyo inaonekana kuwa na majani yenye rangi ya kijani iliyokolea na baadhi ya matawi yanaonekana kuwa kavu. Anga juu linaonekana kuwa jeupe likiashiria hali ya hewa yenye mwanga. Picha inatoa hisia ya kuwa chini ya msitu au eneo lenye miti.

Mmea mchanga wenye majani membamba na marefu ya kijani, uliopandwa kwenye udongo. Karibu na mmea huo, kuna mimea mingine midogo inayoota ardhini, ikiashiria shamba au bustani. Nyuma, kuna miti mikubwa na jengo la mbao lenye paa ya rangi ya kutu, likionyesha mazingira ya mashambani. Anga linaonekana kuwa jeupe, likiashiria hali ya hewa ya jua.

Mmea wenye majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo, mishipa majani inaonekana wazi ikiongeza muundo wake wa asili. Mmea huu umezungukwa na mmea mingine midogo na vichaka ikionyesha mazingira ya msitu au eneo lenye mimea mingi. Mwanga wa jua una penya kupitia majani ukiangazia baadhi ya sehemu za picha.

Mmea mkubwa wenye maua ya manjano na maganda ya mbegu. Maua yameanza kukauka na maganda ya mbegu yameonekana yakining'inia kwenye matawi. Majani ya mmea yanaonekana kuwa ya kijani kibichi huku baadhi yakiwa yamefunikwa na vumbi. Mandhari ya nyuma yana miti mingine mirefu ikionyesha mazingira ya asili au shambani.